Hawa ni wachezaji. Wako kiwanja. Wanaendelea na michezo Yao ya kandanda . Huyu mwenye amevaa nguo nyekundu amerukia mpira na kugonga na kichwa chake.

Hawa ni mashabiki ya kampuni ya sport pesa , wako barabara wakishangilia na kupeperusha bendera Kwa kampuni Yao ya sport pesa.

Huyu ni rais wa Jamhuri ya Kenya, William Samoei Ruto, na jaji wa koti na naibu wake. Ameshika cheti zao wakipigwa picha.

Huyu mtu anaketi ofisini ya huduma anangojea laini ifikie ndio apeane hizi karatasi kutengeneza kitu anaitaka atengeneze hapa huduma.

Huyu ni jaji wa koti ya nchi ya kenya Martha koome anampea mamlaka huyu kiongizi , ameinua bibilia juu akiambia huyu afuatilie chenye anasema.

Hawa wazee wawili wanasimama kwa ofisi ya kutuma. Anaandika vitu kwa karatasi mwengine anaeleza vitu ambavyo zinaandikwa na mtu huyu mwengine. Yeye anaonyesha kwamba anakumbuka kitu ambacho anataka aeleze na iandikwe.

Hawa ni wenyeji wa nchi ya Kenya, wanaonyesha kazi inayoendelea nchini Kenya, wako na furaha tele wakisherehekea kazi na kuonyesha mbinu zote za kufanya kazi yeyote.

Baba huyu ameenda kwa Huduma ya Kenya kuripoti kitambulisho yake ambacho amepotea ama anaenda kutengeneza kitambulisho chake au kutengeneza.

Hawa ni wanariadha wa Kenya, wote wamevalia nguo za aina moja na wamepiga mstari moja na wamekaa kimya wote.

Hawa. Wanaonyesha wakona furaha tele Kwa sawadi wanapeana Kwa kampuni Yao wa taska wanaonyesha kwmba wao amepata faida Kwa hii kampuni inapeana sawadi Kwa watu wanatumia kampuni hii.

Askari huyu amesimama katikati ya chumba. Kuna watu amabao wameketi ndani ya chumba hii na wote wameshika makaratasi ni kama wanasoma na wengine wamesimama kueleza jamba ambalo wanataka.

Watu hawa wote wanatoka kwa kiwanja, wengine wanaenda kwa uwanja kuona mchezo inayoendelea kupigwa kwa kiwanja na wachezaji wenye wanaendelea na mpira uwanjani.

Maaofisa wako ofisini ya huduma wanafanya kazi ya huduma ya Kenya kuna nambari zimewekwa kwa ukuta ya huduma, hii inaonyesha kwamba unaambiwa unaenda kwa namba hii ili upate kitu unaitaka, kuna msima moto tena imewekwa kwa ukuta.

Hawa wako kwa ofisi. Kuna wenye wanasimama mbele ya watu wengine, wakiongelesha kutumia ishara ya mkono yao. Kuna mwenye ameketi kwa kiti akisikiliza chenye anaambiwa na huyo mtu anatumia ishara ya mkono.

Hawa maofisa wako kwa ofisi ya huduma. Hawa wanatengenezea watu kitambulisho chao na wanabadilishia wengine wenye wamepoteza kitambulisho yao.

Hawa wako kwa barabara wanakimbia na gari wanafuata nyuma na kuna wengine wako kwa kando ya gari. Wengine pia wanafuata gari kuna wenye wamekalia gari juu.

Hawa ni wachezaji wa mpira ya kandanda, wako uwanja wanafanya mazoezi. Wengine wako na furaha kwamba wao wameshinda kwa kupiga mpira ya kandanda.

Hawa watu wameketi chini kuna wengine wamepanga mstari, wengine huku wanaelezewa vitu wanataka . Hapa ni ofisi ya huduma ya Nairobi ya kutengenezea watu kitambulisho yao.

Hawa wako kwa ofisi ya Jamhuri ya Kenya ya Huduma , yenye inatengenezea watu kitambulisho yao ili wakuwe wenyeji wa nchi ya Kenya.

Hawa wako Kwa mkutano wameketi Kwa kiti wanaandika makaratasi yenye wamepewa na mwalimu wao mwenye amesimama mbele yao huyo mwenye ako kando ameweka simu yake kwa meza na wanaandika vitu ambavyo wanambiwa na mwalimu wao.

Mazungumzo yanaendelea hapa kwa huduma ya kenya, askari na afisa wa huduma hii ya kenya wanazungumza pamoja kwa ofisi.

Hawa wako uwanja, wanapiga mpira, wamefunga neti kuonyesha wako kwa ushindano. Wanashindana kwa kupiga mpira wa mkono. Kuna wenye wanaruka juu kwamba wanazuia mpira kutoka kwa pahali ingine.

Hapa ni maofisi ya jamuhuri ya Kenya, ambapo inatengeneza kitambulisho ya wenyeji wa Kenya. Iko kwa Kenya mzima na kaunti yote ya ya jamuhuri ya Kenya.

Hawa wako na furaha tele sana. Wanapeperusha bendera ya Kenya na wanafurahia kampuni yao ya Tusker. Wanaonyesha kwamba wako na mafanikio kwa kampuni yao. Wote wamevalia nguo ya aina moja.

Hapa ni ofisi ya huduma ya Kenya. Maofisa wamekuja wahen waone vile watu wanaendelea na kazi kwa huduma hii ya Kenya.

Hawa wanapeperusha pendera ya klabu yao, kuna wachezaji wako uwanja inaonyesha kwamba wachezaji hawa walijishindia mashindano ambacho ilikuwa inaendelea hapa ili huyu mama anapeperusha pendera kuonyesha kuwa kwamba washindi ni wao.

Wachezaji wako kwa uwanja, wanacheza kwa kiwanja mpira ya kandanda, kuna wachezaji wa nguo jekundu na kijani. Wanacheza mpira ya kandanda, kuna wenye wameanguka chini.

Hawa ni mashabiki wa nchi ya Kenya. Wako kiwanjani wameketi, na hawa wawili wamesimama wakiwashangilia wale walio uwanjani wakiendelea na michezo yao.

Hapa ni huduma wafanyikazi hawa wa huduma hii wanaendelea na kazi Yao.

Hawa ni viongozi wa Kenya wote wamesimama kwa laini moja ili wachape picha moja . Kuna wenye wame

Hawa ni wachezaji wasichana wako kiwanjani wamesanyika wanaongea vile watashinda mechi ambayo wanataka waanze. Mashabiki wao wamekaa kando ya kiwanja wakingoja mechi ianze.

Wanarihadha wako mstari wanataka waanze mpira mashabiki wako kando ya kiwanja wanatasama hawa wanarihadha wakisunguka Kwa kiwanja.

Hapa ni ofisi ya watu wenye wanataka kutoka nchini kuama nchini ingine. Wakati mtu anataka kutoka ama wakati mtu anataka aingie nchini ingine, anaenda kuandika barua kwa hapa ofisi.

Wachezaji hawa wako kiwanjani wanaendelea kucheza mpira yao ya kandanda wanashindana na kuna mashabiki wao huko kando wakishangilia timu wao

Hapa ni uwanja. Mchezo unaendelea. Wasichana wa upande ngine na upande mwingine wanacheza mpira uwanjani. Wanashindana kwa mpira. Wote wako uwanja wamevaa viatu na kuna mwenye ameshika mpira kwa mkono yake. Ako tayari amrushie mwingine kwa upande mwingine.

William Samoei Ruto ni raisi wa jamhuri wa Kenya, anapewa mamlaka na jaji aongoze nchi ya Kenya, yeye anapewa mamalaka na jaji ili aongoze na afanyie watu kazi.

Hapa ni huduma ya Kenya. Huduma hii inafanya kazi nzuri ya kutengenezea watu kitambulisho chao. Hapa kuna nyumba zenye zimeandikwa nambari. Wakati umefika hapa unaambiwa unaenda kwa number hii na hii.

Hapa ni huduma , mama huyu mwenye ameshika mtoto wake mdogo amepea huyu mtu mwenye amefunga saa yake kwa mkono karatasi yenye alikuwa akibeba.

Vitambulisho zinatengenezwa kwa huduma ya kitambulisho. Hizi ni kitambulisho yenye imetayarishwa na zimefungwa na kuwekwa kwa boksi na kuwekwa kwa meza ili watu wakuje waone na wachukue kitambulisho yao.

Hawa wako kwa chama ya Jubilee, huyo mama anaongea akionyesha maelezo yake akitumia ishara ya mkono. Mama mwingine na watu wengine huku wamevalia kofia yenye imeandikwa tuko pamoja kuonyesha kwamba wote wako pamoja na wako chama moja.

Hawa ni wachezaji wako kiwanjani wakiendelea kucheza mpira. Mpira hii ni ya kushika na kukimbia hadi kwa goli.

Hawa watu wako mkutano, watu wote wamesimama juu kwa mahali walikuwa wanakalia wanasalimiana ili waongee alafu wamalize mkutano yao.

Hawa wamama wawili wako ofisini. Huyu mama amekuja hapa ofisi kutengeneza vitu vyake na yule mwingine ni mfanyikazi hapa ofisi.

Mama huyu ameketi, amevaa miwani machoni yake na anaongelesha watu wenye wako hapa mkutano.

Hapa ni ofisi. Wafanyikazi wa ofisi hii wanaendelea na kazi yao. Kuna watu wenye wamekuja hapa kwa shughuli zao. Huyu anaandika vitu mezani.

Hawa ni wanariadha. Wako kiwanja wakiendelea na mbio zao. Wanashindana. Kila mtu anapitia leni yake.

Hapa ni kiwanja wachezaji hawa wanaendelea kucheza mpira ya kandanda wamefalia mafasi ya kuchezea ya aina tafauti.

Hapa huduma kuna wafanyikazi wenye wameketi chini na mwingine amesimama na kiongozi huyu mwenye anaongelesha wafanyikazi hawa wa huduma hii.

Huyu ni raisi wa Jamhuri ya Kenya, William Samoei Ruto. Ameketi chini na bibi wake. Anaandika vitu mezani.

Hawa ni wachezaji ya mpira ya kandanda. Wameshikana, wakiongozwa na kiongozi wao. Wote wamevalia nguo za kuchezea zenye zimeandikwa nambari ya kila mtu.

Upande wachezaji wasichana wako kiwanja wakiendelea na mchezo yao ya mpira ya kurushiana. Mashabiki wao wako kando ya kiwanja wakiona wakiendelea na mpira yao kiwanjani.

Ni mashabiki wako kiwanja wakishangilia mchezo ambao unaendelea hapa kiwanjani. Wanaonyesha wako na furaha sana, hadi kuna mwenye anaviliza tarumbeta yake.

Hawa ni wachezaji wasichana wako kiwanjani, wanendelea na mpira zao, mpira yao ni ya kuingiza ama ya kurushia mwingine, huyo ameshika mpira na mwingine anamzuia ili asimrushie mwingine.

Viongozi wenye wamekaa chini, wanaandika vitu kwa vitabu vyao na hawa wengine wanaangalia vile wanaandika.

Hawa ni majaji wa koti ya Kenya. Kila jaji hapa ameshika barakoa yake mikononi na wamevaa nguo za koti.

Hawa watu wako barabarani, wanaendelea na maandamano yao, wameshika bendera ya korti na kuna wenye wanafuata nyuma yao, wako kwa barabara.

Ni mashabiki wako kando ya kiwanja pahali imetengeneziwa hili waone mchezo kiwanjani, wanashangilia timu yao na kuna wenye wamefaa mafasi ya aina moja, kuna ameshika tarumbeta Kwa mkono yake

Hawa ni mashabiki wa nchi ya Kenya. Wamesanyika hapa na wako na furaha sana.

Hawa ni mashapiki wa kenya wako na furaha Kuna wenye wanapeperusha pendera Kuna wengine wanonyesha ishara ya mkono wakionyeshwa kwamba wako na furaha kwa kazi au mchezo ambayo inaendelea hapa.

Jaji Martha Koome na rais wa jamhuri ya Kenya, William Samoei na askari wanatembea kuonyesha kwamba yeye ni rais wa Kenya mwenye anaongoza watu wa nchi ya Kenya.

Huyu ni kiongozi wa nchi ya Kenya. William Samoei Ruto. Yeye ni rais wa tano katika Jamhuri hii ya Kenya.

Hawa wako kwa huduma, kila mtu amekaa kwa kiti yake na kuna kiongizi mwenye ako mbele yao akiongelesha hawa wenye wameketi chini.

Hawa watu wako kwa nyumba wamekaa chini na wanaandika vitu kwa karatasi zao zenye zimepewa, Kuna wenye hawaandiki wanaona tu hawa wenye wanaandika na kuna mwenye anasimama mbele yao.

Hawa ni jaji wa korti ya Kenya. Wako ofisi wao wakiendelea na kazi yao ofisini.

Hapa ni huduma mahali watu wanatengeza kitambulisho chao , yule mama ni mfanyikazi wa hapa huduma, na hawa wnye wameketi hapa wanapena karatasi yao hili watengeneziwe vitu ambao wanataka kutengeneza hapa huduma.

Hii ni tangi ya maji, imewekwa juu na kuna paipu yenye imetengenezwa yenye inaleta maji juu Hadi chini.

Hawa ni watu wa huduma wanatengenezea watu kitabulisho yao hapa hawa watu wengi wamekuja hapa hili watengeneze kitambulisho chao.

Hapa ni mashabiki wa kampuni hii ya Sportpesa. Wamevalia hizi nguo zenye zimeandikwa Sportpesa. Wameshika bendera na kushangilia kampuni yao hii ya Sportpesa.

Hawa ni wachezaji wenye wako kiwanja wakiendelea kipiga mpira. Wamevalia mavazi ya kupigia mpira. Huyu mchezaji anapiga nduru.

Hapa ni kiwanja mahali wachezaji na wakimbiaji wanafanya mazoezi hapa. Kuna mkimbiaji ameanguka chini wengine wamekaa kando ya kiwanja.

Hawa ni viongozi wa chama hii ya ODM. Chama ya ODM kiongozi wao ni Raila OOmollo Odinga. Anaongelesha hawa akitumia maelezo yake kwa mkono.

Hapa ni ofisi mfanyakazi hapa ofisi anaifanya kazi yake mzuri yule mama mwenye amekaa kando ya hawa wawili amekuja hapa ili afanye shughuli zake ndio hawa maana wanajaribu kumshughulikia ili kumfanyia kitu ambacho anataka.

Hapa ni Huduma ya Nairobi. Watu wengi wako hapa ndani, kuna wenye wanapiga mstari na wengine wameketi chini.

Hapa ni huduma wafanyikazi wa huduma hii wanaendelea kufanya kazi yao mzuri, na watu wameketi wakingoja laini Yao ifikie.

Hii ni cheti ya kuzaliwa, Kila mtu kwa nchi ya kenya ni lazima atengeneze yake ya kuzaliwa, wakati mtoto anamaliza shule anambiwa atengeneze cheti yake.

Hawa wanapiga duru na wanaongea kwa sauti ya juu ,wameweka mikono yao juu kuonyesha wako na furaha sana.

Viongozi hawa wamekuja huduma hii ya Kenya na wafanyi kazi wa huduma hii wako. Wengine wameketi jini na viongozi hawa wamesimama. Moja wao anaongea wakiongelesha wengine.

Hii ni kararatsi yenye mtu mwenye ameenda duka kununua vitu anapewa, wakati amelipa vitu vyake yote na amepewa hizo vitu vyake yote.

Hapa huduma watu hawa wawili wanasimama kwa huduma mwingine anaandika na mwingine anaeleza vitu ambavyo mwingine anaandika.

Hao watu wamekaa chini, na Kuna vitu wanaandika kwa karatasi Hizi yenye Kila mtu Ako naye, na msichana Mmoja amesimama, akiona karatasi Hizi zenye watu Hawa watatu wanaandika.

Hapa ni huduma ya Kenya. Wafanyi kazi wa huduma hii wanaendelea vizuri na watu wenye wamekuja hapa wameketi kwa viti ili wangoje laini wafikie.

Hapa kuna watu wa Huduma. Wamekuja hapa kutengenezea watu kitambulisho na watu wengi wamekuja ili watengeneze.

Hawa ni mashabiki wa nchi ya Kenya. Wako kwa kiwanja. Wanakaa mahali imetengenezwa ili wakae wakishangilia wachezaji kiwanjani.

Hawa watu watatu wako kwa nyumba huyu mwingine anaifinya hii kitu, na huyu mama anaona kompyuta yake akitengenesa kitu ambao hawa wanaume watatu wanataka watengeneziwe.

Hawa ni wachezaji wa mpira ya kadada wako kiwanjani wakifanya mazoezi. Wanafanya mazoezi wakiongezwa na viongozi wao.

Hapa ni huduma, watu wanakuja hapa ili wategenezewe kitu ambacho anataka. Wakati mtu ameingia hapo kuna mahali anaenda, anaandikiwa alafu anaabiwa aede kwa nambari yenye atategenezewa kitu ambacho anataka.

Huyu ni rais wa jamhuri ya Kenya, William Samoei Ruto. Anasindikizwa na viongozi wengine na askari.

Hawa watu wote wamekuja hapa ili watengeneze kitambulisho chao hapa, na wafanyikazi wa huduma wamekuja hapa ili watengenezee hawa watu kitambulisho.

Hawa ni viongozi wa chama moja ya jubilee, wamevaa kofia na shati yenye imeandikwa tuko pamoja.

Hawa watu wako barabarani wanakimbia wakifanya maandamano yao wakisema Raila Kalonzo kwa mwaka wa elfu kumi, kumi na saba.

Hapa ni ofisi ya huduma , kiongizi huyu mwenye amesimama anaongelesha wafanyikazi wa huduma hii anatumia mkono kuelezea maelezo yake.

Hawa ni viongozi wa chama ya ODM. Kiongozi wao wa chama hii ni Raila Omollo Odinga.

Hapa ni kiwanja, mashabiki wako kando ya kiwanja na mkimbiaji huyu hodari anakimbia kiwanjani, anaitwa Kipchirchir.

Hapa ni huduma ya kitambulisho, wafanyikazi hapa huduma wanaendelea vizuri na viongozi wao wanaona vile wanaendeleza kazi zao.

Hawa ni wafanyikazi hapa ofisi ,hao wengine wenye wako kwa laini wamekuja hapa kufanya shughuli zao hapa ofisini ,huyu anaongelesha huyu mfanyikazi akiandika vitu kwa karatasi yake.

Wachezaji wanaendelea kucheza mpira wa kandanda hapa uwanjani. Kuna wachezaji wenye wamevalia nguo nyekundu na wengine weupe. Hao wanaendelea na mpira wa kandanda ama ukipenda ya mguu.

Huyu ni rais wa nne wa jamhuri ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, na jaji wa koti wa kenya.

Hawa ni wachezaji wenye wako kiwanja. Wanaendelea na mpira yao ya kandanda. Wamevalia mavazi ya aina tofauti ili waonane kiwanjani.

Hawa ni mashabiki wa nchi ya Kenya. Wanaonyesha wako na furaha hadi wametumia mikono yao na wamevalia na kuonyesha kwa kidole zao wako na furaha tele.

Hawa ni jaji wa koti ya Kenya ,hawa jaji wawili wanaongea na wanaweka bibilia juu.

Hii ni cheti ya mtu. Kila mtu kwa nchi ya Kenya ako na cheti yake. Huyu ni wa Embu west.

Ni mfanyikazi wa huduma na mama huyu mwenye amevaa kofia amekuja hapa huduma kutengeneza kitambulisho chake.

Hao wachezaji wako uwanjani, wanaelekea pahali mashabiki wao wanaketi, wana furaha sana wakionyesha mashabiki wao kwamba wao ni washindi katika uchezaji uwanja huu.

Hapa ni huduma ya Kenya. Wafanyi kazi wa hapa huduma wanafanya kazi yao nzuri, ya kutengenezea watu kitambulisho chao.

Hapa ni kiwanja ya kuchezea, wachezaji wako kiwanja wakiendelea kucheza mpira na mashabiki wao wanashangilia kando ya kiwanja.

Hawa ni wachezaji, wako kiwanjani na mtoto mdogo ameinua mpira, wachezaji hawa pia wameinua vikombe juu.

Hawa ni wanariadha wa nchi ya Kenya. Wote wamesimama kwa laini moja.

Mashabiki wa nchi ya kenya. Kuna wenye wamevaa bendera ya kenya na wengine wanapiga nduru.

Hawa ni wakenya wako barabarani wanatembea, wote wamevalia shati yenye imeandikwa , mbele Kenya, kuna wenye wanashangilia na kupiga duru wakiweka mikono yao juu.

Hapa ni Huduma. Pahali kitambulisho cha watu wa Kenya inatengenezwa hapa. Hawa wafanyikazi wa hapa wamesimama.

Huyu ni rais wa nchi ya Kenya, William Samoei Ruto. Ako na jaji wakitembea ofisini yake, anamwonyesha jaji huyu saa yake.

Hapa ni Huduma ya kutengeneza kitambulisho. Hakuna mfanyikazi wowote hapa ndani.

Hapa ni ofisi, viongozi wamesimama kando ya ukuta na kiongozi mwingine amesimama mbele yao.

Hawa watu wako kiwanja. Wanaangalia mahali huyu mtu mwenye ameshika jingo lake anapiga picha hao wengine wenye wako nyuma yao.

Huyu ni rais wa Kenya William samoe ruto, wanasimama mbele na jaji wa koti ya kenya.

Hawa ni wafanyikazi wa huduma ya kenya, anatengenezea hawa watu kitambulisho, wako kwa wingi.

Hawa ni wafanyikazi wa huduma hii ya Kenya. Wako na kiongozi wao mwenye anaongelesha wafanyikazi wengine.

Hapa ni jaji kutoka koti ya Kenya. Jaji moja anaongelesha jaji wengine. Kuna wenye wamevalia miwani machoni na wengine hawakuvaa.